Mhudumu wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye amelala, amelazwa kitandani. Huku kunaonekana kuwa na vifaa mbalimbali za kutibu, ambavyo viko na rangi ya samawati. Pia mhudumu anaonekana kwa makini akijaribu kuweka maji ili mgonjwa akue sawa.

Daktari, labda wa macho anaonekana kutumia vifaa vya kutibu akizitumia kuangaliwa kijana kwenye macho yake. Anaonekana akiangalia kwa umakini huku kijana akiwa ameeka kichwa yake karibu ili kuangaliwa macho kwa umakini. Wanaonekana wakiwa kwenye chumba cha hospitalini.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa huku akimulika mgonjwa, labda kumpima hali yake ya mwili. Mgonjwa anaonekana pia amevaa barakoa na pia kuna watu wengine nyuma yake, labda wamepanga laini. Kwa umbali pia kunaonekana watu wengi wakiwa wanangoja labda kuhudumiwa. Hii inaonyesha labda hii ni hospitali ambapo wagonjwa wanahudumiwa.

Mtaalamu wa afya anampa sindano mtu mwingine pengine mgonjwa. Amevaa koti jeupe la hospitali na anaonekana akiwa amejitayarisha kutoa sindano. Yuko upande wa kushoto wa picha akimshika mkono yule anayepokea sindano. Anayepokea sindano pia yuko upande wa kulia na amevaa shati la kijani mweusi na anaonekana amekaa.

Hili ni gari ambalo ni la kliniki ya simu na kundi la watu wako karibu nayo. Inaonekana ni huduma ya afya inayotolewa kwa jamii vijijini ikilingana na kitengo cha afya ya jamii na ufikiaji.

Hii ni kliniki ya kuhamishwa ambayo imeegeshwa kwenye barabara. Imeekwa baluni, na imeandikwa pia "Beyond Zero". Kuna wa wagonjwa na pia daktari wanaonekana wamesimama kando yake. Labda kuhudimia mgonjwa.

Hili ni tukio ambalo linaonyesha uhamashishaji wa huduma za afya ya jamii. Watu kadhaa wameshikilia bango kubwa lenye maandishi YOUR EYES na WORLD SIGHT DAY na MOI TEACHING AND REFERRAL HOSPITAL linaonekana sehemu nyingine ya bango. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na watu wamekusanyika ikionyesha kampeni.

Hapa ni karibu na mdomo wa mtu ukionyesha meno meupe na fizi zinazoonekana zenye afya. Kidole kimeinua mdomo, hii ikionyesha ni taswira ya afya ya meno ikilingana na kitengo cha afya ya meno.

Hii ni mikono ya mtu ambaye ameshika viungo vya kuangalia meno. Amevaa glavu za rangi ya samawati huku akionekana labda akimtibu mtu au kuviangalia vifaa vya matibabu .

Uso wa mtu unaonekana kuwa na tabasamu, ikionyesha meno yake meupe, yanayoonekana yenye afya. Hii inaonyesha taswira ya afya bora ya meno. Ambayo inaonekana kuwa safi.

Daktari au mtaalam wa afya ya kinywa, anamhudumia mg'onjwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Amevaa koti jeupe, glavu na anaonekana akitumia vifaa vya meno, kuchunguza au kutibu mdomo wa mgonjwa. Anainama juu ya mgonjwa kwa umakini mkubwa.

Watoto wa shule wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana hasa mashati mekundu . Wamevalia shati ambazo zimeandikwa Be proud of your mouth . Hii inatoa taswira ya kundi la watoto katika mazingira ya nje. Inayosisitiza umuhimu wa afya wa kinywa ya meno.

Mtu anatumia mswaki wa asili kama kijiti kusafisha meno yake. Mswaki huu unaonekana ukisugua meno ya mbele, kuashiria desturi ya jadi, ya kutunza afya ya meno. Mtu huyu anaonekana akifanya kitendo hiki kwa umakini akisisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa.

Hii ni meno ya juu ya mtu yaliyo safi na meupe yanasafishwa kwa brashi maaluum ya meno au kifaa cha kungarisha .Brashi inaonekana ikigusa uso wa jino la mbele likionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa .Kazi hii inafanywa kwa uwangalifu mkubwa ili kuhakikisha afya njema ya meno.

Hizi ni zana za meno ikiwepo brashi ya meno, kinywa cha plastiki kilicho na meno ya bandia na zana za kisasa za daktari wa meno. Hizi zana ni kama vile kinywa cha kuchunguza pinka na vifaa vingine vinavyotumika katika uchunguzi wa matibabu ya afya ya meno.

Sehemu kubwa imefunikwa na maji ya kahawia na matope na watu kadhaa wanapita katikati yake. Baadhi ya nyumba na miti inaonekana nyuma ikionyesha eneo la makazi au vijiji zilizoathiriwa na maji ya mafuriko.

Panaonkeana mafuriko makubwa barabarani. Maji ni mengi sana na watu wanapitia kwa shida sana. Hii inaonyesha janga la asili likilingana na majibu ya dharura na maafa.

Hii ni maeneo iliyoharibika vibaya baada ya janga au ajali likionyesha mabaki ya majengo yaliyoteketea au kubomoka. Kuna magofu au vifusi vingi vilivyotawanyika vikiwa vimebadilika rangi kuwa nyeusi au kijivu kutokana na moto au uharibifu mwingine.

Wafanyakazi wanatembea kuelekea kwenye eneo lililoadhiriwa na maafa. Wote wamevaa mavazi ya ulinzi wa dharura kama koti la mvua la rangi ya machungwa. Mandhari inaonekana kuwa chafu na mabaki ya takataka na nyumba iliyoharibiwa inaonekana nyuma yao. Hii inaonyesha juhudi ya majibu ya dharura na msaada katika maeneo yaliyoadhiriwa na maafa.

Hii ni gari ndogo ya kujibeba ambayo ni ya gari nyekundu na imelaliwa na miti inaonekana kuwa kweli ilikua imeegeshwa tena mti ukianguka. Kuna mtu anaonekana akitembea kando Yake labda mwenye gari

Mtu mmoja anafanya kazi shambani au bustani akitumia mikono yake. Amevaa nguo za kazi zikiwemo suruali ya bluu, koti la bluu, na glavu za rangi nyekundu. Ameinama akionyesha bidii katika kazi yake ya ukulima, akipalilia au kuandaa udongo.

Hii ni mazingira ya chini ya bahari, yaliyojaa miaba, na matumbawe yenye rangi mbalimbali, na viumbe wa majini. Samaki wa ukubwa tofauti wanaonekana wajiogelea, kwa uhuru, kati ya matumbawe, walionyesha mfumo hai wa ekolojia wa bahari. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa kudumisha afya ya bahari, na viumbe vyake.

Hapa ni ndani ya chumba cha upasuaji ambapo madaktari kadhaa wanaonekana wakiwa na shughli za kuhudimia mgonjwa. Wote wanaonekana wakiwa wakiangalia kitu kwa utaratibu, na pia mbele yao kuna skrini inayoonyesha mwili ya mtu.

Hii ni jokofu au friji ambayo imewekwa dawa aina tofauti. Kunaonekana mguu wa mtu ambao umevaa viatu akiwa akiangalia dawa kwenye friji.

Gari la ambulensi limeegeshwa nje ya kituo cha hospitali. Kunaonekana kuna mtu kando yake akiwa ameketi labda kungoja mhudumu wa afya au kuhudumiwa. Milango ya ambulensi imefunguliwa pengine ili mgonjwa aingie au atolewe ndani ya gari.

Katika hospitali au chumba cha hospitali kuna kitanda cha mgonjwa au kitanda cha watoto na vifaa vya matibabu vimetundikwa ukutani . Hapa panaonekana kuwa kuna huduma ya afya ambayo inaendelea.

Eneo la kuhifadhi vifaa vya matibabu inaonekana, kuna bidhaa zilizofungashwa labda sindano zilizopangwa kwenye rafu. Hii inahusiana na vifaa na angavi wa matibabu.

Kifaa kikubwa cha matibabu linatumika kwa uchunguzi au matibabu ya macho. Kinaonekana kuwa cha kisasa na kimetengenezwa kwa rangi nyeupe kikiwa na sehemu ya kuangalia ukichunguza. Inaonekana kuwa ni lenzi au kamera katikati, na kuna maeneo ya kuweka kidevu na paji la uso kwa mgonjwa ili kuhakikisha utulivu wakati wa uchunguzi.

Kifaa cha matibabu kimesimamishwa kwenye sehemu ya chumba cha hospitali, na kinatumika kuchunguza mifupa na tishu za mwili. Kifaa hiki kina mwonekano mkubwa wa kisasa, na kipo kwenye mazingira ya hospitali. Ni kifaa muhimu katika huduma za afya, na kinatumika na madaktari kwa uchunguzi wa kina.

Hiki ni kifaa cha kisasa ambacho hutumika katika matibabu ya maumivu. Kifaa hiki kinatumia mwanzi ya umeme na kutumia elekti ya ngozi ili kupunguza maumivu na kuamirisha mzunguko wa damu.

Tunawaona watu wawili; mwanamke na mwanaume. Mwanamke anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mshauri akiwa ameketi upande wa kushoto na amevalia koti jeupe au mavazi ya hospitali na anashikilia ubao akionyesha umakini na utaalamu.

Hili ni bango la matangazo ambazo, ambalo linaeleza kuhusu uzuri wa kukuwa na akili timamu. Imeandikwa think mental health Jamaica how to combat thoughts of self-harm na itakuwa siku ya Thursday na pia tarehe imeandikwa.

Hii ni chupa ya dawa ambayo ni nyekundu. Imeandikwa, TYLENOL Extra Strength. Unaeza kuona jina la dawa, na Extra Strength. Ambayo inaonekana ni dawa ya kisasa.

Daktari anaonekana akihudumia mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake. Wanaonekana wakiwa kwa kituo cha hospitali na pia kando yao kuna kitanda cha mgonjwa.

Mkono wa mtu mkubwa unaonekana ukiwa umeshika kalamu na pia unaonekana ukichora mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaonekana labda amepewa polio. Sasa hii ni ishara ya kuonyesha yeye ameshaahudumiwa.

Mwanamke amemshikilia mtoto mdogo ambaye analia huku mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na nguo za matibabu akimdunga sindano huyu mtoto. Hapa panaonekana ni kama kliniki au hospitalini.

Huu ni mkono wa mtoto mdogo na mkono wa mtu mkubwa . Mkono wa mtoto mdogo unaonekana ukipakwa rangi na mkono wa mtu mkubwa. Hii ni ishara ya kuonyesha labda mtoto ameudumiwa kwenye hospitali.

Watoto wanne wanaonekana kuwa wakiandika jambo fulani kwa umakini na mwalimu wao , ule mwenye anaonekana kuwa mwanamke, anaangalia kwa umakini ambacho wanaandika. Eneo linaonekana kuwa la darasani, ambacho linatimiza ubunifu wa masomo katika watoto.

Hii ni pini za boring

Kifundo cha mguu limeangaziwa au limeonyeshwa kwa rangi nyekundu au pengine machungwa, ikionyesha uwezekano wa maumivu, kuvimba au jeraha katika eneo hilo. Hii mara nyingi huwakilisha maumivu ya viungo au viumbe.

Huyu ni mchezaji mpira wa kikapu akiwa amejikwaa na kuanguka chini akionyesha dalili za maumivu. Mchezaji huyu amevaa jezi na amekalia kivundo cha mguu wake akiwa katika hali ya maumivu. Hii inahusiana na majeraha ya michezo ambapo mchezaji anaitaji matibabu ya haraka ili kupona.

Hii ni shamba ambayo inaonekana iko na mimea yenye matunda kama nyanya hivi ikilimwa kwa kutumia vigingi . Inaonekana ni bustani ndogo na inaonekana kuwa kwenye eneo wazi hivyo mimea hii inaweza kuwa na matumizi ya kiafya pia.

Huu ni mti wenye kijani au majani ya kijani kibichi. Una majani mengi yaliyozana na yanayoonekana kuwa na afya yakionyesha ukuaji wa kawaida.

Hii ni mimea mirefu yenye majani membamba na marefu inayofanana na miwa au nyasi nene iliyopandwa kwa wingi. Mmea huu una shina la kijani na majani yanayopanda juu yakionyesha ukuaji wa afya. Huenda ni mmea wa kilimo au mmea wa asili unaopatikana katika maeneo yenye hali ya hewa inayofaa.

Mmea huu unaonekana ukiwa mmoja wa majani makubwa na una umbo la moyo. Yote yana rangi ya kijani kibichi na unapatikana katika mazingira ya asili ambayo sanasana hutumika katika madhumuni ya tiba ya jadi.

Mti wa ndizi ambapo tunda limeiva na kuonekana kwenye shina la mti. Hii ni mazao ya kilimo hasa mandizi ambayo ni mojawapo ya mazao muhimu katika muktadha wa kilimo cha jadi. Mimea ya ndizi ina majani makubwa na tunda linaonekana katika hatua ya kukua.